Gari ya manjano limo katika chumba cha maonyesho iliyo na nyufa za glesi. Juu ya dari kuna mviringo unaowaka taa nyekundu, nyuma yake kuna ua la kijani kibichi na kando kuna mibari.

Lori refu lenye kichwa nyekundu limebeba magari matano, iliyofungwa magurudumu kwa chini ikiwa kwenye lami. Kando kuna post refu ya taa.

Duka lililoandikwa M-Pesa kwa rangi nyeupe milango yote miwili. Pia kuna kreti za soda nyekundu na mtu aliyeziegemea. Kuna kiti nyekundu na meza nyeusi.

Duka lililo na mlango uliloandikwa "M-PESA" kwa rangi nyeupe, yenyewe ikiwa kijani kibichi. Juu imeezekwa mabati. Kwa kando , meza iliyoekelewa ndoo nyekundu pia viti viwili.

Magari mengi yaliyopangwa kwa mistari zenye aina na rangi tofauti. Moja ikiwa nyekundu, samawati, nyeusi na zingine nyeupe zimezingirwa kwa ua la ukuta mweupe.

Duka lenye ukuta wa rangi nyeupe lina milango miwili yenye rangi ya samawati. Pia ina mchori wa rangi ya maandishi ya rangi nyeupe. Katikati kunaye mwanaume mwenye suruali ya rangi ya samawati na shati ya hudhurungi.

Mikono miwili iliyoshikilia pesa noti ya hamsini, mia mbili na mia, ingine ikiwa na hamsini. Chini ya mikono hiyo, ina sakafu nyeusi.

Duka la maziwa lililo na kuta ya rangi samawati, nyeupe na kijani kibichi. Linalo dirisha la chuma. Pia lina maandishi makubwa yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati.

Mkono wa kushoto, ulio na kidole cha gumba, yenye kucha ndefu, imeshikilia pesa rangi tofauti. Chini, soketi ya stima, rangi nyeupe na waya nyeusi.

Gari ndogo la rangi fedha, ikiwa na mataa mbili huko mbele, magurudumu meusi. Kando yake, ua la mmea ya rangi kijani kibichi, iliyo na geti nyeusi ya chuma.

Watu watatu waliosimama. Wawili wanaume na mwanamke mmoja, wakitazama simu mkononi. Kando gari leupe lililosimamishwa na nyingine nyeusi. Nyuma, jumba refu la kuta nyeupe.

Duka lenye kuta nyeupe linalo milango mbili ya rangi kijani kibichi pia lina michoro ya maandishi meupe na nyekundu. Pia lina mifuko ya rangi nyeupe, samawati na mistari mekundu.

Mwanaume aliyevalia shati ya mikono mrefu nyeupe na suruali nyeusi akitembea kando, viatu vya aina tofauti vilivyopangwa. Pia ukuta ulioandikwa maandishi makubwa meupe.

Gari lililosimama la rangi nyeupe yenye vioo nyeusi, magurudumu meusi pia ina maandishi meusi, kwa juu nyaya za umeme zilizopita.

Gari leusi limesimamishwa kando ya nyumba iliyo na kuta nyeupe na geti ya rangi samawati na nyuma yake kuna mti mkubwa wenye rangi kijani kibichi.

Duka lenye kuta nyeupe na milango ya rangi kijani yenye michoro ya maandishi meupe. Kwa ndani, kuna kreti za rangi samawati na chupa za maji.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe iliyo na maandishi meusi, akishikilia jagi nyeupe kwa mkono wa kulia na kikombe kwa mkono wa kushoto. Kando yake kuna mashine ya kupimia maziwa.